Banda kubwa la makuti limesimama juu ya mchanga mweupe likiwa limefunikwa kwa majani ya mnazi. Miti mikubwa ya minazi imesimama nyuma yake na kando yake. Sehemu ya chini ya banda imefunikwa na majani ya minazi yaliyopangwa kama ua. Anga inaonekana wazi.

Sehemu ya juu inaonyesha gari la moshi la abiria ,jeupe na rangi ya chungwa likiwa limesimama kwenye jukwaa la Mombasa Terminus chini ya paa la kisasa. Sehemu ya chini inaonyesha gari la moshi hilo refu, likisafiri kwenye daraja lililojengwa ju ya ardhi kavu lenye mimea michache.

Mwanaume amesimama chini ya hema jekundu akichunguza nguo zilizoning'inia kwenye chuma, upande wa kulia kuna nyingine nyingi zilizopangwa kwenye chuma zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali, nyuma miti mikubwa inatoa kivuli na nyasi ya kijani inafunika ardhi.

Bidhaa za chapa ya Tefal zimeonyeshwa kwenye rafu nyeupe. Chuma cha kukunjia nguo cha blue kipo juu, chini yake kuna sanduku na kifaa kingine. Upande wa kulia, mvuke wa nguo umewekwa kwenye jukwaa la chuma lenye muundo wa almasi. Sakafu ina vigae vyekundu na vyeupe na vilivyopangika na ishara nyeusi yenye nembo ya Tefal inaonekana juu ya onyesho.

Nje ya dirisha kubwa abiria wengi wanasimama kwenye uwanja wa ndege wakisubiri baada ya kushuka ndege inayoonekana mbali kidogo. Baadhi ya abiria wanaonekana wakiwa na mizigo yao, anga linaonekana bluu na mawingu kidogo na ndani ya jengo sehemu ya ngazi inaonekana upande wa kulia.

Kitanda cha mbao chenye nguzo nne na mapambo kimepangwa nje kwa balkoni kikiwa na matandiko meupe.

Kisikuku chenye rafu nyingi kimejaa peremende mbalimbali. Juu yake kuna chokoleti zilizoonyeshwa kwa alama za mviringo zenye majina ya bidhaa hizi. Katika rafu za chini kuna nyingine pia. Bei zimeandikwa kwenye label ndogo na mkono ya mtu inaonekana ikichagua bidhaa upande wa kushoto.

Barabara ilio na lami inapinda upande wa kulia. Kuna magari kadhaa yakiwa yameegeshwa au yakisafiri. Upande wa kushoto kuna jengo la zamani lenye kuta za mawe. Miti yenye majani mabichi, mengine yenye maua ya rangi ya chungwa inaizunguka. Katikati ya mkutano kuna mnara mdogo wa dhahabu. Bango lenye jina Camel linaonekana likining'inia.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamepiga magoti kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi, wakifanya maombi ya pamoja. Wengi wao wamevalia nguo nyeupe. Nyuma yao kuna majengo kadhaa na miti chini ya anga la buluu lililotawanyika na mawingu meupe.

Msikiti mrefu mweupe wenye minara yenye madirisha madogo mengi na paa la kijani chini kubwa. Kando yake jengo la ghorofa mbili la rangi ya chungwa limeandikwa NALIHINA HIGH SCHOOL kwenye ukuta wake. Waya za umeme zinapita juu. Anga lina mawingu mengi meupe.

Rafu za mbao na chuma zimejaa nguo za ndani, zenye rangi na michoro mbalimbali, zimepambwa kwenye kishikio au zimening'inia kwenye ndoano, zingine zimepambwa chini yake. Sakafu ina vigai vyeupe na mistari ya kijivu.

Ufukwe mpana wa mchanga mweupe unaonekana ukielea mbali ukitenganisha na bahari ya bluu hafifu iliyo na mawimbi madogo anga imefunikwa na mawimbi meupe na kijivu ikionyesha hali ya hewa tulivu, hakuna watu au vitu vingine vinavyoonekana.

Kikundi kikubwa cha watu kimekusanyikwa nje ya Huduma Centre GPO Nairobi. Baadhi wamesimama wengine wamekaa chini wakiwa wanasubiri. Ishara kubwa nyeupe yenye maneno iko juu ya mlango ingine ya kijani inayoonyesha entry or kuingia ipo upande wa kuingia. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na wengine wamevalia hijab.

Daraja refu linakatiza juu ya maji ya bluu ikiunganisha pande mbili za ardhi, magari yanaonekana yakitembea juu yake, upande mmoja majengo mengi yamejipanga karibu na miti ya kijani kibichi, anga la bluu limetawaliwa na mawingu meupe.

Watu wengi wameketi kwenye viti vyekundu wakiangalia jukwaa ambapo mwanamke amesimama akiongea kwenye kipaza sauti. Skrini kubwa ya televisheni inaonyesha picha yake. Bango kubwa lenye maneno limening'inia juu. Muundo wa paa una vyuma vingi. Bendera mbalimbali zimewekwa kwenye jukwaa.

Magari mawili yakipita barabarani kwa haraka huku bajaji yenye rangi ya njano na nyeusi likiongoza. Upande wa kushoto basi mbili zimeeegeshwa karibu na kituo cha mafuta na kikundi kidogo cha watu kimekusanyika. Majengo kadhaa yanaonekana nyuma, mbingu inaonekana ikiwa na mawingu kidogo na miti inayoonekana nyuma.

Barabara yenye lami imeelekeza katika eneo lenye majengo ya zamani baadhi yakiwa na ghorofa na balcony za mbao. Moja la njano linaonekana kwa mbali likiwa na ishara ya FORODHANI RESTAURANT. Kwenye upande wa kulia kuna bajaji yenye rangi ya njano. Waya za umeme zimetanda angani. Mtu mmoja amesimama upande wa kushoto akiwa amevaa nguo nyeupe.

Kundi la wanaume wamevalia kofia za kiislamu, wengine wakiwa na vitambaa shingoni, wametazama mbele wakiwa ndani ya jengo lenye mapambo ya kigae. Mandhari ya nyumba inaonyesha ukuta uliopambwa kwa kigae chenye michoro ya kiislamu.

Ukumbi mkubwa uliofunikwa na zulia jekundu lenye mistari mieupe upande wa kulia. Kwenye ukuta kuna madirisha mawili makubwa yenye miundo ya matao na kioo chenye rangi mbalimbali . Mashabiki wa dari wanaonekana juu. Viti kadhaa vya plastiki vya kijani na bluu vimewekwa karibu na upande wa kushoto wenye vioo vinavyo akisi mwangaza.

Mtazamo wa nyuma wa trela yenye rangi ya buluu na ina vipande vya machungwa na njano vilivyopigwa milia. Container kubwa la mizigo la rangi ya hudhu𝑟ungi limesimama juu yake. Barabara au daraja ipo nyuma na lipo lingine kwa mbali upande wa kulia.

Usiku. Meli kubwa imetia nanga kwenye bandari na kreni zinapakua container . Moja nyeupe inaonekana ikining'inia hewani ikiwa inashushwa ndani. Taa zenye nguvu zinang'aa juu ya eneo hili. Ingine ndogo, rangi nyekundu, imewekwa kwenye bandari.

Jengo refu lenye paa la nyasi likiwa na vyumba vingi na balcony za mbao. Mbele yake kuna bustani yenye nyasi za kijani na mimea yenye maua ya manjano. Mitende mirefu imesimama mbele pia. Taa za bustani zenye umbo la duara zimepangwa kwenye nyasi.

Mchimbaji mkubwa wa rangi ya manjano sehemu ya mbele ikiwa imeinuliwa kidogo na kuionyesha ndoa yake yenye alama CAT 330D. Amewekwa juu ya trela ndefu ya rangi nyekundu yenye matairi manane na imeegezwa kwenye uso wa lami.

Nyumba za mawe na paa za nyasi zimejengwa juu ya miamba ambayo imefunikwa sehemu na miti ya kijani kando ya bahari. Ufukwe wa mchanga wenye uchafu mwingi wa plastiki na takataka zingine unaonekana mbele. Maji ya bahari ya rangi ya kahawia yameenea. Anga ni la buluu safi.

Watu wengi wamejikusanya ndani ya jengo la msikiti lenye zulia jekundu baadhi wameketi chini. Madirisha marefu yenye miundo ya matao na kioo chenye rangi mbalimbali yanaonekana kwenye ukuta wa kulia. Wanaume wawili wamesimama mbele ya umati mmoja akiwa amevaa nguo nyeupe na mwingine amevalia kanzu ndefu nyeupe, wakionekana kunongoza maombi au mafundisho.

Ferry kubwa ya buluu na nyeupe iliyojaa abiria na magari ikivuka maji. Rump imeshushwa mbele ikionyesha watu na gari ndogo la mizigo. Upande wa kushoto kuna ukingo wa maji na mimea huku upande wa kulia kukiwa na jengo na boti nyingine mbali. Anga ni ya mawingu meupe yaliyotawanyika.

Pambo la dhahabu linatanda kwenye ukuta wa nyuma likiwa na sanamu tatu za miungu. Mbili za katikati zimevalia mavazi ya rangi ya buluu na zimesimama huku za pembeni zikiwa zimeketi na kuvalia nguo nyeupe. Sakafu imepambwa kwa vigae vya rangi ya kahawia na meupe vyenye michoro tata. Kiti kirefu cha mbao chenye matakia mekundu kimewekwa upande wa kulia.

Mwanamme amesimama mbele ya lango la msikiti akiwa amevaa kanzu na kofia zote nyeupe. Msikiti una minara ya kijani kibichi na kuta nyeupe na jina MASJIDUL KHAIRAT, imeandikwa kwa herufi kubwa upande wa kulia. Kwenye lango la kijani kibichi kuna neno limeandikwa kwa kiarabu. Bango lenye ilani limebandikwa kwenye ukuta wa msikiti. Baiskeli imelala karibu na ukuta na gari jeupe limeegeshwa upande wa kulia.

Pambo la bustani lenye umbo la mtungi mkuu wa rangi ya kijivu imewekwa juu ya kisiki cha mti kilichong'oka. Limesimama katikati ya majani mengi ya kijani kibichi yenye mchanganyiko ya rangi ya manjano.

Ndani ya duka la zawadi, vitu vingi vilivyotengenezwa kwa mikono vimepangwa kwenye rafu za mbao. Chini kuna sanamu ndogo za kasa, nungu na samaki zilizopangwa. Kioo kinarudisha taswira ya nje kikionyesha watu wakitembea kwenye njia yenye mimea. Vingine kama sufuria, vikapu vilivyosokotwa na sanamu za wanyama vinaonekana juu.

Bango lenye maandishi limefungwa chini ya nguzo ndefu na upinde na mishale ya dhahabu zikining'inia hapo. Bendera ya rangi ya chungwa inapepea juu pia. Zingine nyeusi nne zimezunguka. Nyasi ya kijani imefunika eneo la nyuma. Kuna bahari ya buluu, chini ya anga ya buluu.

Wanaume kadhaa wamekaa chini ya jengo lenye mapambo ya kipekee, ikionyesha ishara ya sala ya ibada. Baadhi yao wamevaa kofia nyeupe za kitamaduni huku mmoja akiwa amevaa kilemba kijani. Nyuma, taa ndogo ndogo zimening'inia zikipamba ukuta. Mmoja amesimama akitoa huduma kwa wengine.

Feri kubwa ya rangi ya bluu nyeupe iitwayo "Safari Mombasa" imesimama majini huku barabara ya kupakia zmeshushwa na watu wachache wakipanda au kushuka kwenye upeo wa macho .Jiji lene majengo marefu linaonekana, anga inaonekana kuwa ya mawingu mazito au mvua inaonyesha.

Mashini ya kufulia ya rangi ya fedha ikiwa na mlango mkubwa wa glasi mbele. Kwenye sehemu ya juu kuna kitufe kikubwa cha kugeuza na vitufe vingine vidogo. Bango ndogo jeupe lenye maandishi 'life's good' imewekwa juu yake, ingine ya kufulia yenye rangi nyeusi inaonekana kwa upande wa kushoto, na kwa nyuma Kuna zingine za chapa ya Samsung.

Boti mbili za kitamaduni zimeegeshwa kwenye maji ya buluu. Ya mbele ina rangi nyeusi na rangi ya hudhurungi na mwavuli wa buluu na nyeupe, imefunika sehemu ya abiria. Mtu mmoja amekaa kwenye boti amevaa fulana nyeupe. Ya pili iko mbali zaidi na iko na rangi ya kijani kibichi, watu wachache wanaonekana wakiogelea karibu. Kwa mbali ardhi kavu inaonekana kwenye upeo wa macho.

Maafisa kadhaa wanatembea kwenye zulia jekundu mbele ya umati wa watu. Mwanamme aliyevalia suti ya buluu na tai ya rangi ya buluu na nyeupe ako katikati akitabasamu kidogo. Mwanamke aliyevalia koti la buluu na sketi nyeusi ako pande ya kulia akiwa amevaa miwani. Afisa wa kijeshi aliyevalia sare za kahawia ako upande wa kushoto.

Fukwe pana ya mchanga mweupe imeenea ikifuatana na maji ya bahari yenye mawimbi madogo. Magugu ya bahari yenye rangi ya kahawia yametapakaa. Upande wa kushoto, mitende mirefu imesimama karibu na vibanda vichache vilivyojengwa kwa miaji. Boti ndogo nyeupe na buluu imeelekezwa juu chini na nyingine ndogo inaelea mbali kidogo majini. Mwanamme amesimama upande wa kulia akiangalia bahari. Anga lina mawingu mengi meupe.

Wanaume kadhaa wamejikusanya kwenye uwanja wa michezo. Wengi wakiwa wamevalia fulana za rangi ya chungwa na nyekundu. Mbele kabisa mmoja amevalia kofia nyeusi na fulana ya chungwa amesimama akiwa ameinua mikono yake juu akishangilia. Karibu naye wengine wamekaa kwenye viti na mzee mmoja amevalia suti la kofia nyeupe ameketi kwenye kiti cha mbao. Juu, kuna jukwaa yenye mwingine aliyesimama.

Ndani ya ofisi yenye watu wengi, mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo na ameshika kipanya. Karibu naye, kuna skrini nyingine ya kompyuta iliyowekwa juu ay dawati la mbao. Wanaume watatu, wawili wakiwa wamesimama na mmoja ameketi nyuma yao, wanazungumza na kutabasamu. Bendera ndogo nyekundu na nyeupe zimepangwa kuelekea sehemu ya juu ya kushoto.

Sakafu ya rangi ya kahawia ikionyesha vigae vilivyopangika vizuri. Ukuta mweupe upo upande wa kulia na kioo kikubwa chenye bango la kibiashara kinaonekana juu yake. Lina picha ya gilasi ya mvinyo na maneno ya onyo. Nguzo nyembamba nyeupe inajitokeza kutoka juu.

Watu watatu waliovaa nguo nyekundu wamekaa karibu wakionekana wakishughulika katika mazungumzo. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonyesha kitu kwa kidole chake kuelekeza mwanaume aliye katikati. Mwanaume huyo amevaa kofia nyekundu mwingine upande wa kulia amevaa kofia nyekundu yenye maandishi na anaonekana akiangalia mwanamke. Watu wengine wamevaa nguo na kofia nyekundu wanaonekana nyuma yao.

Basi kubwa la rangi ya kijani blue linaendeshwa barabarani likionyesha sehemu yake ya nyuma. Maneno Cool, yameandikwa kwa herufi kubwa za waridi. Juu ya dirisha la nyuma kuna maandishi Dash Deras na pia alama za usalama za njano na nyekundu zimebandikwa chini. Anga ni la blue safi na miti michache ipo nyuma. Kivuli cha mtu mwenye camera kinaonekana chini.

Watu wengi wamekusanyika kwenye Pwani wakisubiri kupanda kivuko kikubwa cha rangi ya buluu. Kimefungwa kwenye gati na maji ya buluu yanaonekana upande wa kushoto. Jina safari limeandikwa upande wa kivuko. Anga lina mawingu meupe na ya buluu.

Mandhari ya barabara yenye magari na majengo, gari ndogo jekundu na jeupe likiendeshwa barabarani likifuatwa na magari mengine. Mnara mkubwa unaofanana na pembe za ndovu imesimama katika ya barabara majengo ya ghorofa yamejipanga kando ya barabara chini ya anga la bluu.

Bahari ya buluu yenye mawimbi madogo yamefikia ufukwe wa mchanga mweupe. Miamba mikubwa yenye rangi ya kahawia inaonekana majini na boti ndogo zimeelea mbali kidogo. Anga ni la buluu safi.

Mikofu ya mawe yenye kuta zilizoharibika yako katikati huku nguzo refu nyeupe ikisimama wima nyuma yao. Miti mingi yenye majani mabichi na machache yakiwa na rangi ya dhahabu imezunguka hapo. Anga lina mawingu meupe na ya buluu.

Ndani ya kanisa. Waumini wamesimama kwenye viti vilivyopangwa kwa safu mbili wengine wakiwa wamenyoosha mikono. Watu wawili waliovalia mavazi meupe na manjano wako mbele wakimuangalia kuhani aliye nyuma ya madhabahu. Msalaba mkubwa umening'inia katikati ya pazia jeupe la dhahabu. Madirisha yenye vioo vya rangi ya samawati, zambarau na manjano yamepamba ukuta wa nyuma. Skrini ndogo ya televisheni imewekwa upande wa kushoto.

Mkahawa mpana mwenye taa za kisasa umepangwa kwa meza ndogo za mraba na viti vya mianzi. Kuta zimepambwa kwa picha kubwa za mviringo na mraba zenye picha za kidini. Sakafu ina rangi ya hudhurungi na feni nyeusi imesimama upande wa kulia.

Maandhari ya ufuo mpana mweupe unaonekana chini ya anga yenye mawingu, umejaa magugu ya baharini, mawimbi yanakingo ukingo wa bahari na povu jeupe linatanda, miti mingi iko kando na baadhi ya majengo yanaonekana kwa mbali

Mkeka wa salah wenye rangi ya kijani na dhahabu imewekwa kwenye eneo la wazi ya lami karibu na ukuta wa mawe uliochakaa. Mlango wa mbao umeachwa wazi na mbele yake kuna mkeka mwingine wa rangi ya zambarao. Nyuma jengo lenye paa jekundu linaonekana likiwa limezungukw na miti. Anga lina mawingu mweupe na blu.

Duka kubwa imejaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna nyingi za chakula za watoto kikiwa katika pakiti za buluu na njano. Upande wa kulia, zimejaa juisi za matunda zenye ladha mbalimbali. Mwanamke amevalia fulana ya rangi ya waridi na jeans anaonekana akipita mbele ya rafu hizo.

Mtu mmoja amevaa shati jeupe na suruali ya kijivu anatembea kwenye njia ya mawe iliyozungukwa na na nyasi za kijani kibichi na miti mirefu ya minazi. Kuna mimea mingi ya kitropik na miale ya jua inayopenya kati ya majani. Kwa mbali bahari inaonekana kidogo upande wa kulia, kando ya njia kuna ishara ndogo nyeupe inayoonyesha muelekeo.

Jengo refu la rangi ya chungwa na madirisha mengi, limesimama upande wa kushoto, huku mengine mengi yenye rangi na ukubwa tofauti yakionekana kwa mbali. Yana rangi ya kijivu, buluu na kahawia. Anga lina mawingu mengi na mazingira yanaonyesha ukuaji wa mji.

Barabara nyeusi inanyooka katikati ikiwa na mstari mmoja wa manjano. Kando, upande wa kushoto, kuna miti mikubwa yenye majani mengi ya kijani. Pande wa kulia, mitende mirefu imejipanga kwenye udongo yenye rangi ya kahawia. Anga la buluu limefunika mawingu meupe iliyotawanyika.

Jengo refu la msikiti lenye rangi ya mchanga na muundo wa kiislamu . Minara mirefu yenye mwandamo wa mwezi juu yake imesimama upande wa kulia. Njia ya lami imeelekea kwenye mlango wa kuingilia ambao una umbo la kuba na umezungukwa na mimea ya kijani kibichi. Madirisha mengi yamepambwa kwa gridi zenye naksha ya kiislamu. Anga lina mawingu meupe na blue .

Jengo lenye kuta nyeupe na nguzo nene zinazounga mkono matao zinajaza sehemu kubwa ya eneo. Chini yake imepakwa rangi ya kijani kibichi. Zulia jekundu lilopambwa kwa michoro ya rangi ya dhahabu limetandikwa sakafuni. Sanduku ndogo la kahawia liko katikakati. Juu kuna miche ndogo iliyojazwa vitabu. Mwanga hafifu unaangaza kutoka mbele ukiangazia eneo.

Ndege yenye ngazi imesimama kwenye barabara ya kuvukia ndege. Karibu kundi la watu limesimama wengine wakiwa wameshika bendera za Kenya. Mtu mmoja amevaa kofia nyekundu na shati jekundu akionyesha tabasamu. Kuna alama zimechorwa chini. Anga lina mawingu meupe na buluu.

Ndani ya hekalu lenye sanamu tatu za miungu ya kihindi zilizowekwa katika sehemu zilizopambwa kwa rangi za kijani, buluu na dhahabu. Ya katikati ina rangi ya chunga na nyingine mbili ziko kwenye pande zake zimevalia nguo za chungwa na nyeupe. Kengele ya dhahabu inaning'inia upande wa kushoto wa ya kwanza. Sakafu ina rangi ya kahawia na vigae vyekundu na alama imeandikwa chini. Kuta za hekalu zimepambwa kwa mchoro tatu.

Alama kubwa yenye maandishi The Salvation Army na Mombasa Central Citadel imebandikwa kwenye ukuta wenye mistari ya rangi nyekundu, bluu, na njano. Nembo ya jeshi la wokovu ikiwa inataji neno Blood and Fire imewekwa upande wa kushoto. 𝐾ando 𝑦𝑎𝑘𝑒, ngao nyekundu ipo.

Ufukwe mpana wa mchanga mweupe unaonekana kuwa na miti ya minazi mirefu na vichaka vingine vya kijani kibichi upande wa kushoto na kulia. Miavuli michache ya makuti na vibanda vya mbao vimejengwa mbali kidogo nyuma. Maganda machache ya nazi yamelala juu ya mchanga. Anga ni ya mawingu.

Ufuo wa mchanga mweupe umejaa mwani mweusi uliotapakaa huku majengo kadhaa yenye paa za nyasi yakiwa yamejipanga kando ya ufukwe. Miti mirefu ya minazi na mimea mingine ya kijani kibichi imeyazunguka. Anga lina mawingu mengi.

Kanisa ndogo lenye paa la nyasi na msalaba juu yake likizungukwa na makaburi mengi ya mawe meupe yaliyotawanyika kwenye eneo la kijani kibichi. Miti ya minazi na mimea mingine inazunguka kanisa na majengo kadhaa yeye ngazi yanaonekana nyingi, anga lina mawingu meupe.

Majengo marefu yenye rangi ya buluu na ya udongo yamesimama chini ya anga la buluu. Bango kubwa lenye maneno NAIROBI GENERAL POST OFFICE limening'inia kwenye jengo moja. Pikipiki nyingi zimeegeshwa mbele. Mtu mmoja amevalia kofia ya njano na amepanda moja akiwa na sanduku kubwa la buluu na jekundu lenye nembo ya "POSTA" nyuma wengine na pikipiki zaidi wanaonekana upande wa kulia.

Jengo kubwa lenye paa nyeusi na kuta za rangi ya kahawia na nyeupe. Dirisha nyingi za mraba ziko kwenye kuta zake. Upande wa kulia, mnara mrefu mweupe wenye kilele chenye kuba unafikia angani. Nguzo zenye kuba za rangi ya samawati zimepamba sehemu ya chini ya jengo. Uzio mweusi wenye nguzo za rangi njano umezunguka sehemu ya mbele.

Vifaa vikubwa vya viwandani vimefungwa kwenye trela ya ghorofa vikiwa vimeelekezwa kwenye bandari. Nyuma yake kuna kreni za rangi buluu na macontainer ya mizigo yaliyopangwa juu ya kila mmoja yanaonekana kwa mbali. Watu wachache wako karibu wakisimamia upakiaji.

Watu wengi wamejikusanya ndani ya ofisi ya kisasa yenye kaunta zenye namba, wakisubiri huduma. Baadhi wamekaa kwenye viti vya plastiki vyeusi huku wengine wamesimama. Wengi wa waliopo wamevalia nguo za kawaida na ofisi imepambwa kwa rangi ya buluu na nyeupe.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unaoelekea baharini. Kwenye ukingo upande wa kulia kuna miamba mikubwa, huku mmoja ikiwa na miti inayokua juu yake. Kuelekea kushoto, kuna vibanda viwili vyenye paa za nyasi na zaidi nyuma kuna majengo yenye paa nyeupe kati ya miti ya minazi. Kiasi kidogo cha mwani mweusi kimetapakaa kwenye mchanga. Mtu mmoja anaonekana akitembea mbali kuelekea katikati.

Jengo lenye paa la nyasi lipo karibu na bahari. Nyuma maji ya bahari yanaonekana yakitiririka pole pole na kuna alama za mawimbi machache. Mbele kuna mchanga mweupe wa ufuo. Minazi mirefu yenye majani mengi imesimama wima ikitoa kivuli na kuongeza uzuri. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Ngamia watatu wakiwa na matandiko mekundu wanatembea ufukweni wakiongozwa na mtu anayeshika fimbo. Bahari ya samawati yenye mawimbi madogo inapanuka nyuma yao chini ya anga la rangi ya kijivujivu.

Safu ya majiko ya kisasa yalioengeshwa kwa mpangilio ndani ya duka, majiko mengi yana rangi nyeusi na nyingine ya fedha yakiwa na vichomeo vya gesi na oveni. Kwenye ukuta wa nyuma nembo ya Samsung inaonekana iking'aa na bidhaa nyingine kama vile feni zimeonekana kwenye rafu.

Pango lenye giza na mawe yenye umbo la kipekee linaonyesha eneo la ibada au kituo cha kiroho, maua yenye rangi mbali mbali yametundikwa na kuekwa kama mapambo huku chungu cha shaba kikining'inia toka juu. Bendera nyekundu imetundikwa kwenye nguzo.

Lango la kuingia Jacaranda Indiana Ocean Beach Resort. Bango la mapokezi ni jeupe likiwa na maandishi ya kijani kibichi na nembo ya kinjano limewekwa kwenye msingi wa mawe. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi karibu nalo. Upande wa kulia kuna tuktuk Bajaji ya rangi ya manjano na nyeusi ikiwa imeegezwa kwenye barabara ya vumbi au changarawe.

Mwanamke aliyevaa hijabu na mavazi yenye rangi nyingi ,akipanga sahani za chakula kwenye meza ndefu .Kila sahani ina chakula kinachoonekana kama wali au pilau kilichopambwa na matunda kama ndizi na tufaha . Na pia Kuna baadhi ya nyama au kuku .Zote zimeandaliwa kwa uangalifu zikiashiria maadalizi ya mlo mkubwa au sherehe ya jamii.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na magugu ya baharini ukiwa na majengo yenye paa za makuti na mitende mirefu.

Msikiti mweupe maridadi wenye minara mirefu unasimama imara chini ya anga la buluu lililotawanyika na mawingu meupe. Jengo hili linausanifu wa kipekee na madirisha marefu na matao yaliyopambwa. Mbele ya msikiti kuna barabara yenye watu, na magari machache huku nguzo za umeme zikisimama karibu.

Pwani yenye mchanga mweupe inaonekana huku mawimbi madogo yakigusa ukingo wake. Watu wachache wako baharini wakijiburudisha. Baadhi wamekaa ufukweni na wengine wamesimama karibu na ubao wa kuteleza. Miamba yenye rangi ya kijani imetawanyika kando ya maji.

Kuta mrefu uliochorwa picha za mimea na maua ukiwa kando ya njia ya mawe. Mti mkubwa wenye shina pana na matawi upo upande wa kulia ukitoa kivuli. Mbali, bahari inang'aa na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mti mkubwa wenye shina pana na mizizi iliyotokeza. Imesimama katikati ya bustani. Majani mengi yanafunika matawi yake .Huku nyasi ya kijani kibichi ikiizunguka. Njia ya mawe inapita kando yake.

Ndege nyeupe yenye maandishi ya nyekundu ikisimama kwenye maegesho. Karibu nayo kuna mfanyikazi mmoja aliyevaa fulana ya manjano akitembea kando ya barabara. Maeneo ya kijani kibichi na miti yanaonekana nyuma. Barabara ya lami inampaka mweupe la buluu upande wa mbele.

Mfukwe mpana wenye mchanga mweupe na bahari yenye mawimbi madogo na anga lenye mawingu. Mbele, mnwanaume amesimama, amevaa kofia na shati la buluu akitazama bahari. Majani ya bahari yametawanyika kwenye mchanga kuelekea majini na watu wachache wanaonekana wakiwa mbali wakifurahia utulivu wa fuku.

Kundi la watu wakisafiri kwenye mitumbwi miwili midogo kwenye maji tulivu wakati wa machweo. Mbele mwanaume amesimama kwenye mtumbwi wa kwanza akitumia fimbo ndefu kuskuma chombo. Kwenye mtumbwi wa pili, watu kadhaa wamekaa wakifurahia utulivu wa jioni.

Msikiti mkubwa wenye rangi ya mchanga ukiwa na paa la uba na minara mirefu. Majengo yake yamepambwa kwa matao na madirisha yenye milango ya mbao. Nyasi fupi ya kijani kibichi imepandwa vizuri kuuzunguka.

Bamba la shamba lenye maandidhi ya kiingereza yaliyo chongwa. Yakielezea historia ya sura Turkaf kutoka Koran tukufu. Maandishi haya yanasema sura hiyo imeongezwa radhaa ya kipekee kwenye msikiti wa zamani zaidi. Nchini Kenya. Uliokuwa umefunikwa kwa ngozi. Pia inataja jinsi sura ya Korani zilivyokusanywa baada ya ufunuo .Ili kuunda kitabu kimoja.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya kungojea ambapo mwanaume mmoja ameketi mbele huku ameelekeza mgongo wake kwa kamera, akiongea na kikundi cha wanawake na wasichana. Mwanamke mmoja amevalia fulana nyeupe yenye maandishi na anaonekana akishikilia faili. 𝐷irisha kubwa lenye fremu nyeusi linaonekana nyuma.

Uhuru Kenyatta akiwa ameshika bibilia kubwa nyekundu na kuapa mbele ya umati wa watu. Mwanamke aliyevaa vazi rasmi la mahakama na kilemba chekundu anazugumza kwenye kipaza sauti upande wa kushoto. Upande wa kulia wa rais mwanamke wa kwanza Margret Kenyatta amesimama karibu naye.

Sehemu ya ndani yenye vipengele vya usanifu na mandhari ya bahari. Upande wa kulia kuna nguzo uliochongwa kwa ustadi mweupe na buluu, labda sehemu ya 𝑡𝑎𝑜, inayoonyesha michoro tatu ya kitamaduni. Yakiakifiwa kwenye sehemu, labda 𝑘𝑖𝑜𝑜, kuna eneo la kuketi lenye matakia meupe 𝑛a kiti kidogo cha mbao. Kupitia dirisha lenye umbo la tao nyuma mwili wa maji wenye mashua inaelea kuonekana, kuashiria eneo la Pwani.

Watu kadhaa wamekusanyika nje ya jengo la bati wengine wakiwa wameketi kwenye meza ndefu ya mbao wakijaza fomu. Wanawake wawili wamesimama, mmoja akiwa na nywele za buluu, wakiangalia mchakato wa kujaza fomu.

Mtu anaingia baharini akiwa ameshikilia ubao wa kutereza chini ya anga safi ya buluu. Maji yanampiga miguuni yakitengeneza mawimbi madogo. Mbali kidogo, pochi ndogo inaonekana ikielea.

Kibanda kidogo cha jadi kimetengenezwa kwa vifaa vya asili kikiwa na paa la makuti nene na kuta zilizosokotwa kwa majani ya mitende. Milango mili inaonekana ikiwa wazi ikifichua sehemu ya ndani.

Mwanaume mwenye suti ya blu na tai, miwani usoni anazungumza mbele ya kundi la watu wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu nyuma yake kuna mabango lenye maandishi Birth and Death certificate na Transforming Public Service Delivery .

Ndani ya ofisi ya huduma Kenya ambapo mwanamke amesimama karibu na mlango. Ukuta umepambwa na mabango yeneye ujumbe kuhusu kazi wanayoifanya hapo.

Mwanamke akiruka chini ya maji akiwa amevaa barakoa ya kupiga mbizi na mapenzi ya manjano. Karibu naye anaogelea kasa mkubwa wa baharini. Chini yao kuna miamba ya matumbawe na mchanga mweupe wa sakafu ya bahari. Maji yanaonekana safi na buluu, yakipitisha mwangaza kutoka juu.

Barabara yenye mawe inaonekana, ikiwa na majengo ya kale pande zote. Miti mikubwa yenye majani mabichi inatoa kivuli. Bajaji ya rangi ya manjano imesimama upande wa kulia, huku watu wakitembea pembeni.

Jengo la zamani la mawe lenye paa la kupa ,kuna mlango wa mbao uko wazi na ukuta wa mawe upande, sehemu ya mbele ina sakafu ya vigae na mti mkubwa upande wa kushoto.

Meza iliyopangwa chakula cha kufungua kinywa, ikiwa na vikapu viwili vikubwa vilivyo jaa mikate mbalimbali, ikiwemo midogo na aina nyingine. Imefunikwa kwa 𝑘𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎𝑎 chenye michoro ya rangi ya b𝑢luu na manjano. Nyuma yake madirisha makubwa yanaonyesha bustani yenye mimea mingi ya kijani kibichi.

Safu za runinga zenye skrini papa, zimewekwa kwenye meza ndefu ya chuma. Ya mbele kabisa inaonyesha picha ya mandhari yenye milima na shamba. Kwenye ukuta wa nyuma kuna rafu zenye runinga nyingine. Sakafu ni vigai vyeupe na upande wa kulia kuna barabara ya wazi yenye watu wachache wakienda zao.

Eneo la biashara la nje lenye bidhaa mbalimbali za vikapu na fanicha za kiasili, zikiwemo viti na vitu vingine vinavyofanana na kofia au taa. Mimea ya kijani inazunguka eneo hilo. Sehemu ya kioo cha gari inaonekana kulia chini.

Bendera mbili nyekundu na blu zenye maandishi ya Salvation army na cops zinapeperushwa na wanaume wawili wanaotembea mbele ya kundi la watu waliovalia nguo nyeupe. Wanaonekana Kuwa kwenye maandamano au gwaride wakifuata njia ya udongo huku miti ikiwa nyuma yao.

Pikipiki ya maji ikitembea kwa Kasi juu ya mawimbi ya bahari , 𝑖kiacha nyuma yake pofu jeupe. Anga linaonekana likiwa na mawingu meupe . Mbali, bahari linaonekana tulivu na haina maw𝑖𝑚𝑏𝑖 makubwa.

Ufukoni lenye mchanga mweupe uliofunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Mimea hii Ina maua madogo na rangi ya zambarau iliyotawanyika kote. Inaonekana kama mimea ya ufukweni, inayostahimili mazingira ya chumvi na upepo ikikuwa juu ya mchanga.

Benchi refu ambao liko mbele ya eneo la kusubiria lililojaa watu. Mwanaume mzee amevaa kanzu ndefu. Mwingine amesimama kwenye foleni. Skrini ya televisheni imetundikwa ukutani.

Sanamu tatu za miungu zilizopambwa kwa utajiri zikiwa zimevalishwa nguo za rangi ya waridi na dhahabu, Kila moja inataji kubwa na mapambo mengi, nyuma yao ukuta umepambwa kwa michongo tata ya dhahabu na fedha.

Sanamu wawili wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni zenye michoro ya tembo na kofia zenye mistari, karibu na kifaa cha kuzima moto chenye bomba nyekundu.

Viongozi watatu muhimu. Mwanamke mmoja amevaa joho la kitalaam na wanaume wawili wamevalia suti. Wameshikilia ripoti zenye majalada ya rangi. Wamesimama mbele ya bengo kubwa lenye nembo ya Jamhuri ya Kenya na maandishi, STATE OF THE JUDICIARY.

Lango la kuingilia kwenye hoteli ya Southern Palms, likiwa na nguzo kubwa nyeupe na mitende mirefu inayozunguka eneo hilo, ikionyesha mandhari ya ufuo.

Wachezaji 𝑤awili wa kandanda wakiwania mpira katikati ya uwanja wa kijani . Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na kaptura nyeupe huku mwingine amevalia jezi nyekundu na kaptura nyekundu . Wote wawili wanaonekana wakikimbia kwa kasi na mchezaji wa jezi nyeupe akiwa ameweka mpira karibu naye.

Miti mirefu ya minazi ikitawala mandhari ikiwa na majani yake makubwa yakijitokeza angani, chini ya miti hiyo paa za nyumba yenye nyasi zinaonekana zikichungulia na mimea yenye majani ya kijani na manjano inajitokeza mbele mbali inaonekana mahali ikitiririka.

Kando ya maji yenye utulivu, meli nne kubwa za mizigo zimeegeshwa zikipishana. Zimetengenezwa kwa mbao na chuma zikiwa na rangi za kahawia na buluu na kila moja ikiwa na daraja lake la amri. Nyuma yao, mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana hafifu.

Msururu wa vitambulisho vya Kenya vilivyofungwa kwa kamba vimepangwa kwa uangalifu juu ya meza ya mbao. Katikati ya rundo hili kuna kimoja kimeonyeshwa wazi kikiwa na nembo ya jamuhuri ya Kenya na maelezo yake.

Mandhari ya nje iyooneka kupitia dirisha kubwa. Ingine kutoka ndani ya jengo kama la abiria la uwanja wa ndege. Katika sehemu ya mbele kuna eneo lililowekwa lami lenye kingo zilizopakwa rangi ya buluu na nyeupe. Zaidi ya hapa, kuna eneo pana 𝑤azi ambalo lina𝑙𝑜onekana kuwa uwanja wa ndege au barabara ya kurukia ndege.

Sebule ya kifahari iliyoundwa kwa ajili ya kupumzika ipo ufukweni. Kuna viti virefu vilivyoelekezana, vilivyozunguka meza ndogo ya kahawa iliyo na matunda machache. Miti ya minazi yenye majani makubwa baadhi yakiwa yamening'inia chini inatoa kivuli. Bahari inang'aa kwa rangi ya bluu na kijani kibichi.

Kivuko kikubwa cha Buluu na njano kikisafiri juu ya maji, kikiwa kimebeba abiria wengi wanao onekana wamekusanyika sehemu ya chini ya meli. Kuelekea upande wa kushoto, kuna kibao kikubwa cha matangazo chenye jina na mandhari ya miti na majengo yanaonekana kando ya maji.

Hapa kuna kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wamevaa mavazi meupe ya kidini, na kofia za kukodi. Mwanaume mmoja katikati anashikilia kipaza sauti, akionekana kuhutubia mkusanyiko, wameketi kwenye mkeka uliowekwa chini.

Msikiti maridadi rangi ya dhahabu. Mnara mrefu umesimama wima, milango imepambwa. Juu ya jengo, jina Masjidur limeandikwa kwa herufi za kiarabu. Bingu ina mawingu meupe.

Mashua mbili za kitamaduni zenye tanga zimeegeshwa kwenye maji ya buluu ya bahari. Kila mashua ina muundo wa kipekee huku moja ikiwa na kibanda kidogo cha mbao na nyingine ikiwa wazi zaidi. Miti ya mikoko inaonekana nyuma ya mashua.

Mwanamke aliyevaa vazi rasmi la mahakama na kilemba chekundu anazungumza kwenye microphone karibu naye mwanamume aliyevaa suti ya bluu na tai ya manjano ameshika kitabu kikubwa cheusi akiinua mkono wake wa kulia kama ishaara ya kuapa. Pande wake wa kulia kuna mwanamke mwengine amevaa mguo ya kitamaduni iliyopambwa kwa dhahabu na shanga.

Bustani yenye mimea mingi na miti mirefu ikiwa na nyasi iliyopunguzwa vizuri. Upande wa kulia kuna ngazi zinazopanda kuelekea jengo jeupe zikiwa na matusi ya maridadi. Katikati kuna njia ndogo ya mawe na mbali kuna ndibwi la .

Katika hema lililojengwa kwa ajili ya huduma za jamii, afisa amekaa kwenye meza iliyo na kompyuta mbili mpakato. Akihudumia mwanaume aliyesimama. Mwanachi huyo anaonekana akishika hati akisubiri huduma . Nyuma yao foleni ndefu ya watu inasubiri.

Bahari ya samawati yenye miamba ya matumbawe inaonekana wazi kutoka juu. Pwani nyeupe ndefu yenye miti mingi ya kijani inapakana na maji. Kuna majengo mengi yaliotawanyika kando yakionyesha maendeleo.

Tufani ndogo za bahari zinafika ufukweni, zikifunika sehemu ya mchanga mweupe. Mbali kidogo maji ya bahari yanaonekana yakienea hadi kwenye upeo wa macho, ambapo anga linaonekana chingavu. Watu wachache na boti ndogo zimetawanyika katika umbali.

Lango kuu la hifadhi ya buffalo linaonekana likiwa limezungukwa na mimea mingi. Ukuta mrefu mweupe wenye michoro ya kupendeza unatoa uzio.

Jengo jeupe lenye maandishi MANDHRY MOSQUE kwa kiingereza kiarabu juu ya mlango. Kuna madirisha mawili yenye chuma cha pua. Gari nyeusi linaonekana sehemu ya chini.

Mlango mkubwa wa mbao uliopambwa kwa michongo tata ukiwa umewekwa kwenye ukuta mweupe. Juu yake kuna bango jeusi lenye maandishi ya kiarabu yaliyochongwa kwa ustadi. Kuna pia vijiti vingi vya chuma vilivyowekwa kwa mpangilio. Taa za kuninga za mtindo wa kikale ziko pande zote mbili.

Panda ndogo lenye paa la makuti limesimama kwenye ufuko wa mchanga. Mbele yake kuna bango la buluu lenye maandishi na picha zinazoashiria michezo ya maji . Baadhi ya vifaa kama vile mbao za kuelea vimeegeshwa karibu na banda hilo. Miti ya minazi inaonekana pande zote mbili na bahari nyuma upande wa kushoto.

Sanamu mbili za kupendeza, zilizovaa mavazi ya buluu na waridi zimesimama chini ya dari iliyorembeshwa sana kwa rangi ya dhahabu. Miundo tata ya mapambo na nguzo zilizopambwa na taa za kuning'inia zinaonekana. Sanamu hizo zinaonekana kuwa ni za kifalme au za kimungu.

Jengo la kifahari la mawe lenye ghorofa kadhaa limejengwa kando ya ufukwe wenye mchanga mweupe. Miamba mikubwa iliyofunikwa na mimea inayotokeza upande wa kushoto na miti mirefu ya minazi imesimama karibu na jengo. Vibanda viwili vyenye paa za nyasi vinaonekana mbele na majani makavu ya baharini yametawanyika chini ya mchanga.

Bodaboda yenye rangi ya manjano na nyeusi, inasafiri barabarani ikiwa na dereva ndani. Nyuma yake kuna jengo refu lenye ishara ya Stanbic Bank iliowekwa juu. Miti mikubwa yenye majani mabichi inatoa kivuli barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha pikipiki tatu za abiria za rangi ya manjano zilizosimama foleni. Majengo marefu ya mjini yanaonekana nyuma. Bendera nyekundu yenye maandishi inaning'inia kwenye jengo moja.

Mwanaume amesimama ufukweni, akiwa amevalia nguo za kitamaduni za buluu na nyekundu na ameshika fimbo. Nyuma yake kuna bahari yenye mawimbi madogo na anga lenye mawingu. Mchanga mweupe unatanda mbali ukitenganisha bahari na sehemu aliposimama.

Eneo la wazi lenye nguzo nyeupe na dari, likifunguka kuelekea mfukwe wa mchanga wa bahari iliyoko mbali. Mbele mkeka wa rangi nyekundu na njano umetandazwa chini na mwanaume ameketi chini akitafakari.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia ndege mdogo mwenye manyoa ya kahawia yenye madoa meupe na mweusi mgongoni na tumboni. Anaonekana kuwa na mdomo mrefu na macho meusi makubwa yakiangalia juu

Boti kubwa, labda kivuko, inasafiri juu maji ya bluu chini ya anga yenye mawingu meupe. Jengo linaonekana kando ya bahari.

Magofu ya jengo la zamani yamesimama katikati ya miti. Ukuta mmoja unamadirisha mengi madogo yenye umbo ya upinde na kuna lango kubwa wazi. Majengo haya yamefunikwa na mimea na udongo yakionyesha dalili za kuzeeka.

Nyumba yenye paa la nyasi ikiwa imefunikwa na kuta nyeupe zilizopambwa kwa muundo wa mianzi au magogo. Njia ya mawe inapitia kwenye nyasi fupi ikiwa imepakana na mimea michache, iliyopandwa kwa safu na yenye majani marefu baadhi yakiwa na mistari ya rangi tofauti.

Maoni ya anga yanaonyesha bahari pana yenye maji ya buluu na pwani yenye mchanga na mawimbi mepesi yanaonekana kwa mbali. Pembeni, sehemu ya bawa la ndege linaonekana.

Chumba kikubwa chenye shughuli nyingi kinachoonekana kuwa ofisi ya huduma za uhamiaji nchini Kenya. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakingoja kuhudumiwa huku wengine wamesimama mbele ya kaunta za huduma. Baadhi ya maafisa wanaonekana wakiwahudumia wateja kwa kupitia dirisha ya kioo.

Eneo la mapumziko linaonekana likiwa na ishara ya Coral Bar And Restaurant na Pizzeria kwa wageni. Majengo yenye mapaa ya makuti yamefichwa kati ya miti ya nazi kuelekea baharini.

Pikipiki bajaji ya rangi ya chungwa iliyoandikwa God is love juu ya kioo cha mbele imesimama barabarani. Namba za usajili zinaonekana mbele magari mengine meupe yameegeshwa karibu na mwanaume amevaa shati ya rangi la waridi na suruali ndefu ya kahawia amesimama mbali kidogo. Majengo ya zamani yanaonekana nyuma.

Daraja refu la saruji likivuka maji ya buluu ya bahari likiunganisha pande mbili za ardhi. Magari na watu wanaonekana wakivuka . Upande wa kushoto na kulia, miti mirefu inafunika pwani na anga la buluu linaonekana wazi juu.

Bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya buluu linangaa chini ya jua likizungukwa na nyasi za kijani kibichi na miti mirefu ya minazi. Jengo mweupe mwenye usanifu wa Pwani unaonekana nyuma ya bwawa na mwavuli mwepe unatoa kivuli kwa viti vya kupumzikia vilivyopangwa kando ya maji.

Kivuko kikubwa cha bluu kikielea juu ya maji, kikiwa kimetia nagnga karibu na pwani. Pikipiki tatu zinaonekana zikiwa zimesimama mbele yake zikiwa zimebeba abiria na bidhaa. Anga linaonekana kuwa wazi na lina rangi ya bluu. Upande wa kulia, kuna mtu aliyesimama kando akikitizama.

Msikiti mrefu wa rangi ya dhahabu na minara miwili, umezungukwa na madimbwi makubwa ya maji yakionyesha msikiti kwa uwazi. Upande wa kushoto kuna uwanja wa michezo uliofungwa kwa wavu.

Mwamvuli wa Pwani uliotengenezwa Kwa miti na paa la makuti. Chini yake kuna meza na viti vya plastiki vya rangi mbalimbali. Vifaa vya kuogelea na maboya meusi na mekundu yamerundikwa. Bango dogo liko chini huku mchanga ukitanda kila mahali.

Sanamu ya Mungu ikiwa imekaa katikati ya mawe na miamba, ikiwa na mimea na michache iliyotawanyika, nguzo ndefu imeunganishwa juu upande wa kushoto.

Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigadhi Gachagua akitazama mfumo wa kompyuta ukiendeshwa na mwanaume mwingine. Tukio hili linafanyika ndani ya ofisi au kituo cha huduma huku umati wa watu ukiwa nyuma yao.

Kundi kubwa la watu wametazama juu wakiinua mikono yao kwa furaha na msisimko, wengi wamevalia jezi za timu wakionyesha shauku kubwa baadhi wanapiga picha kwa kutumia simu zao.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi likiwa limejengwa kando ya ufuo 𝑚𝑤𝑒𝑢𝑝𝑒, miche ya minazi na majani mabichi imezunguka eneo hilo. Anga ina mawingu meusi.

Gari kubwa la mizigo lenye rangi nyeupe na trela nyekundu likiwa limebeba kontaina kubwa, linasimama kando ya barabara pana. Anga la buluu linaonekana juu, huku miti mingi ya majengo yakionekana kwa umbali upande wa kulia.

Chumba kikubwa chenye kuta nyeupe na matao marefu kinaonekana wazi, kikiwa na zulia ndefu yenye rangi ya kahawia lenye mistari miekundu katikati. Mwanaume mmoja amesimama katikati ya chumba akionyesha utulivu wa mahali hapo. Nguzo ndefu zenye mataao zinaonekana kushoto na kulia.

Bustani yenye majani mabichi na miti ya minazi inayoonekana wazi. Kuna miundo ya paa la makuti na kuta nyeupe nyuma. Maua yenye rangi nyekundu na zambarao yaongeza uzuri.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu na tai ya dhahabu, anakula kiapo kwenye kinanda akiwa ameshikilia kile kinaonekana kuwa kitabu cheusi mkononi ..Bendara mbili za kenya zimesimama nyuma yake.

Bwawa la kuogelea la rangi la blue likitizamana na ufukwe mpana wenye mchanga huku bahari ikiwa mbali. Maji yanaonekana yamekauka katika sehemu hii yakionyesha mchanga na miamba chini. Boti kadhaa ndogo zimeegeshwa.

Ndege kubwa ya abiria yenye rangi ya blue na nyeupe imeegeshwa ardhini ikiwa na maandishi makubwa yaliyo andikwa ubavuni. Gari ndogo lenye rangi ya fedha linapita mbele yake.

Ngamia anatazama moja kwa moja kwenye kamera. Uso wake unaonekana wazi huku pua na mdomo wake zikijitokeza. Nyuma yake kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Hekalu la kifahari lenye rangi ya dhahabu na milango miwili mikuu ya mbao likiwa limepamwa kwa michoro ya kipekee na sanamu za tembo. Juu yake kuna bendera nyeupe inayopepea. Mbele ya jengo, kuna miti miwili ya minazi iliyopandwa kwenye sufuria kubwa za saruji.

Ufukwe wa mchanga mweupe na miamba iliyojaa mimea mbele upande wa kulia ,kuna sehemu ya boti yenye rangi ya bluu na nyeupe ikiwaimelala kwenye mchanga. Katikati ya picha, mti wenye matawi kijani kibichi unatoa kivuli, chini ya miamba kuna eneo lenye kivuli ambapo vifaa vingine. Labda viti ama vitu vilivyofunikwa kwa turubai nyeusi vinaonekana.

Jua llinazama baharini likiacha rangi ya machungwa na nyekundu angani na kutafakari kwenye mawimbi ya bahari. Mawingu meusi na meupe yametanda angani yakionyesha uzuri wa machweo. Mawimbi madogo yagonga ufukwe.

Umati mkubwa wa waumini wa kiislamu wamekusanyika wakisali, wengi wakiwa wamevalia nguo nyeupe na kofia za kufunika vichwa. Wamesimama kwa safu nadhifu.

Kundi la mawakili wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha mahakama. Wote wamevalia majoho meusi. Baadhi yao wameshika karatasi. Chumba kina meza ndefu na viti na taa zilizo kwenye dari.

Hizi ni kuta za rangi ya manjano na nyeupe. Milango miwili mikubwa imewachwa wazi ikionyesha mambo ya ndani. Watu wawili wakiwa wamevalia nguo ndefu, nyeupe za jadi na kofia za kukumbuka wanaonekana wakiingia. Kuna mabango meusi yenye maandishi, chini yake kuna rafu ndogo.

Kuna ndege mbili ndogo zilizopaki kwenye barabara ya kurukia ndege. Nyuma yao kuna jengo dogo lenye paa jekundu. Njia ya miguu iliyo na ukingo wa manjano, inaonekana upande wa kushoto.

Pwani pana yenye mchanga mweupe inaonekana ikiwa na takataka za asili ikiwemo magugu ya baharini na makokoto yaliyotawanyika. Mbali mawimbi meupe yanapiga ukingoni huku boti mbili ndogo za uvuvi zikionekana zikielea majini. Watu wawili wanatembea ufukweni, mmoja amevaa koti la buluu na mwingine fulana nyeusi.

Njengo refu la gorofa Mombasa Jubilee Christian Church limesimama wazi mbele ya miti. Madirisha yake yanaakisi anga. Kuna nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi mbele.

Katika pango lenye giza, kuna kuta za miamba iliyojaa mimea. Pia kuna sanamu kadhaa za kale. Moja imekaa nyingine imesimama. Pande wa kulia, kuna eneo ndogo yenye vitu vya ibada kama vile matunda na chombo cha shaba kando ya chupa za plastiki.

Eneo la ufukwe mweupe limejaa viti vya kupumzika vya mbao, vilivyopangwa safu chini ya miavuli ya makuti. Baadhi ya viti vimefunikwa na matakia ya buluu yaliyopangwa vizuri. Miti ya minazi inasimama katikati ya viti na mchanga unaonekana safi na laini.

Jengo la kale lenye kuta za mawe linaonekana likiwa na paa la mviringo. Miti mirefu yenye majani mabichi inalizunguka. Sehemu ya hema lenye rangi ya kijani na kahawia, linaonekana upande wa kushoto. Ardhi ya chini ina mchanga mweupe.

Jengo kubwa lenye paa la makuti lilosimama juu ya nguzo za mbao, likiwa na sakafu iliyotandazwa kwa vigai. Taa inaaangaza ndani yake na mimea inaweza kuonekana nje. Muundo huu unaashiria ufundi wa kale.

Boti la kisasa Yenye jina M.V. Nice Glass Boat inasafiri bahari ikiwa na abiria. Juu yake, mwanamume ameketi huku maji ya blue yakizunguka chombo.

Mandhari ya bahari yenye boti kadhaa zikielea juu ya maji ya rangi ya samawati. Katika sehemu ya mbele, kuna boti mbili ndogo zinazofanana na zile za watalii. Moja ikiwa na paa la buluu na nyeupe na bendera ndogo. Na nyingine ikiwa na paa la buluu.

Watu wengi wakiwa wamekaa chini wakisali au kutafakari ndani ya hekalu kubwa lenye mapambo mengi na sanamu za miungu ilizong'aa. Huku wengine wakiwa wamesimama jukwaani wakifanya ibada

Fukwe ya mchanga mweupe inaonekana ikiwa na miti ya minazi na maboti mawili ya uvuvi. Kuna vibanda vidogo karibu. Mtu amesimama hapo na maji yanaonekana mbali.

Kituo cha mapumziko chenye jengo refu la ghorofa nyingi kinaonekana. Kina kuta nyeupe na matundu ya kijani. Njia ya mawe inapita kati ya mimea na miamba ya kijani.

Ndani ya kituo cha huduma Kenya. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma mbali mbali. Baadhi yao wanashikilia nyaraka. Mabango yenye taarifa yananin'ginia juu.

Jengo la kibiashara lenye ghorofa kadhaa na paa bapa likiwa na jina Centre Point Mtwapa juu yake. Mbele ya jengo hilo kuna maegesho ya magari yaliofunikwa na matukio makubwa ya rangi ya kahawia. Mtu mmoja amesimama karibu nazo. Updande wa kushoto, sehemu ya pikipiki bajaj inaonekana. Maegesho yametenganishwa na barabara ya udongo kwa ukuta mdogo wa zege.

Wanaume kadhaa wamesimama nje ya mlango wa huduma za uhamiaji na ofisi ya udhibiti wa passport , huku wawili wakionekana kujadiliana. Mmoja wao amevalia sare za kijeshi.

Trela kubwa ya kubeba mizigo likiwa na rangi ya blue na chuma. Limebeba makreti makubwa ya mbao yakiwa yamefungwa kwa kamba nyeupe. 𝐿imesimama kwenye eneo la udongo na sehemu ya jengo inaonekana nyuma yake.

Ukanda mrefu wa ushuo mweupe, unafikia bahari ya buluu. Huku miti ya minazi na vibanda vya makuti vikiwa vimetawanyika kando. Mwanamke aliyevalia nguo za buluu anatembea pekee yake ufukweni. Anga ni nyeupe na mawingu.

Ufukwe wa mchanga mweupe, ulio na uchafu mwingi. Majani makavu ya baharini yametapakaa kila Mahali 𝑦akichanganyika na vipande vya plastiki ,chupa na vitu vingine vilivyotupwa .Bahari inaonekana mbali ikiwa na mawimbi madogo.

Kaburi lililofunikwa Kwa vitambaa vya kijani na dhahabu linaonekana likiwa na shanga zilizoning'inia. 𝐾una kaburi jingine dogo upande. Eneo hilo linazulia na kijani.

Mawimbi ya bahari yanapiga kwa upole ufukweni. Ukiwa umefunikwa na mchanga mweupe uliojaa mimea ya bahari iliyokauka. Anga linaonekana likiwa linafunikwa na mawingu mazito ikionyesha hali ya hewa ya unyevunyevu.

Jengo dogo la kanisa la African Gospel limesimama mbele ya anga ya mawingu. Likiwa limepakwa rangi ya bulu na nyeupe. Lina madirisha ya mraba na msalaba mweusi juu.

Kipande cha mashua kilichovunjika kikiwa kimeachwa kwenye mchanga. Kimefungwa kwa kamba za rangi tofauti zikionyesha juhudi za kukitengeneza. Mchanga unaonekana ukiwa umechanganyika na majani makavu na vitu vingine vya baharini vilivyo 𝑡𝑢𝑝𝑤𝑎.

Bomba kubwa la chuma linaonekana likipita juu ya mtaro wa saruji. likiunganisha pande zote mbili za mto au mfereji. Maji machafu yanaonekana yakipita chini ya bomba. Na mimea mingi ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo.

Mandhari ya kupendeza ya Pwani, ikiwa na bahari ya buluu yenye utulivu na mchanga mweupe. Miti mirefu imesimama wima ikitoa kivuli na kuongeza uzuri wa kitropiki. Upande wa kushoto kuna mnara mweupe mfupi ambao umezungukwa na mimea ya kijani kibichi. Chini ya minazi, kuna jengo lenye paa la makuti likionekana kuwa eneo la kupumzika.

Basi kubwa la abiria lenye maandishi mbele limesimama majengo mawili yanaonekana nyuma, moja likiwa na muundo wa kisasa na lingine likiwa na muundo wa jana.

Jumba la kale lenye kuta za rangi ya manjano uliofifia namatao mengi, likiwa limezungukwa na majani ya kuijani kibichi na njia yenye unyevu.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyeupe za kitamaduni na kofia za kukirihisha wakusanyika karibu na meza iliyojaa vyakula kama vile tende, keki na vitafunwa vingine vilivyopangwa kwenye sinia iliyo na vinywaji pia.

Mashua ya kitamaduni iliyopambwa vizuri ikiwa imesimama juu ya maji ya bahari yenye rangi ya kijani kibichi. Wanaume wawili wanaonekana kwenye mashua, mmoja amesimama mbele akitizama mbele na mwingine amekaa nyuma ya sitaha.

Nembo yenye duara la njano na mpaka mwekundu. Linaonyesha mikono miwili imeshikana kwa nguvu. Chini yake kuna maandishi ya njano yanasema tuko pamoja.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe ambapo mawimbi ya bahari yanapiga pole pole. Kuna kamba ndefu ya magugu ya bahari yenye rangi nyeusi kahawia, yaliyotapakaa kwenye mistari wa ufuo. Mbali kidogo upande wa kushoto kuna majengo machache yenye paa za asili na mitende. Bahari inaonekeana tulivu na anga lina mawingu meupe.

Jengo lenye paa la makuti liko karibu na bwawa la kuogelea, likizungukwa na miti na majani mabichi. Kuna meza na viti vyeusi vikiwa vimetawanyika nje.

Rafu ndefu za mbao zimejazwa taulo zilizokunjwa vizuri za rangi tofauti zikiwemo blue , nyekundu kahawia na kijivu. Kila safu imeandikwa bei. Sakafu ya vigae inaonekana wazi mbele.

Pwani nyeupe yenye mchanga safi, inaonekana huku bahari ikiwa na mawimbi madogo. Kuna majengo kadhaa yenye paa za makuti na miti ya minazi. Sehemu ya chini ya kulia yakionyesha kivuli cha mtu.

Eneo la mapumziko lenye kibanda kikubwa chenye paa la makuti na viti vingi vikiwa vimepangwa kuzunguka meza ya bar chini ya anga la mawingu.

Umati wa wachezaji wenye mavazi ya kitamaduni wakifanya densi kwenye uwanja wazi. Wanawake kadhaa wamevalia sketi nyeupe zilizorembwa na mikanda myeusi iliopambwa huku wengine wakiwa wamevalia mitandio myekundu mabegani. Nyuma yao, hema nyeupe imesimama chini ya anga la buluu yenye mawingu meupe.

Kundi kubwa la watu wakishangilia na kuonyesha msisimko mkubwa. Mbele kabisa mwanamke ameinua mikono yake juu akishangilia kwa nguvu na amevaa miwani ya jua yenye rangi ya blue inayong'aa na fulana yenye maandishi Kenya. Nyuma yake, wanaume wengi pia wanaonyesha furaha. Baadhi wakiwa wamevalia fulana za kijani na wengine za rangi nyekundu.

Ndani ya jengo la ibada labda msikiti au madarasa, ambapo wanaume wachache wamekaa chini wakisali au kusoma. Sakafu umefunikwa na zulia jekundu lenye michoro. Kuta zimepakwa rangi nyeupe sehemu ya juu na kijani kibichi sehemu ya chini. kuna matao ya milango na madirisha na feni ya dari imetundikwa juu.

Ukanda mpana wa mchanga mweupe unafikia bahari chini ya anga yenye mawingu, vibanda kadhaa vya kupumzikia vimejengwa mfulilizo ufukweni, vikitengeneza kivuli. Mtu anaonekana akiwa amesimama upande wa kushoto.

Jumba kubwa tupu linaonekana likiwa na sakafu iliofunikwa na zulia na buluu yenye mistari mieupe. Kuta zimepakwa rangi ya manjano hafifu na kuna nguzo kubwa nyeupe katikati ya chuma. Madirisha matatu marefu yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia na feni za dari zinaning'inia juu.

Tingatinga kubwa la manjano na kijivu lenye nembo ya Hyundai limeegeshwa kwenye eneo la ujenzi. Mbele yake kuna mabomba makubwa ya saruji yaliyopangwa chini. Nyuma, kuna majengo ya ghorofa na miti mirefu.

Mkono wa binadamu uliona michoro wa hina ukiwa na mifumo mitatu, ya maua matawi pamoja na ishara ya mwezi. Hii ni sanaa iliyo na umuhimu wake katika tamaduni fulani.

Msikiti mweupe mwenye minara mirefu na madirisha yenye michoro ya buluu imesimama wima chini ya anga safi la buluu. Kamba za umeme zimevuka juu. Sakafu ya nje imetengenezwa kwa mawe ya mraba.

Mandhari ya Pwani yenye mimea mingi na bahari kwa umbali. Mbele kuna nyasi ya kijani iliyokatwa vizuri na minazi mirefu. Katika sehemu ya kati kuna kibada kidogo chenye paa la makuti kilichojificha kati ya miti na miamba. Njia ya mawe inaelekea kwenye kibanda hicho.

Mfukwe mpana wenye mchanga mweupe na miundo ya miti iliyotengenezwa na binadamu iliyosinikwa mchangani. Majani makavu ya bahari yametawanyika chini na miti ya minazi na mingine ya kitropiki inasimama kando. Nyuma yao, majengo yenye paa za vigae yanaonekana yakichungulia kati ya miti.

Nyumba kadhaa yenye paa za nyasi na mabati, zikiwa zimejengwa karibu na mti wa mnazi. Ukuta mrefu wa zege uliopambwa kwa matofali ya matundu unazitenganisha na barabara ya udongo. Gari la rangi ya fedha limeegeshwa upande wa kulia na lori nyeupe likiwa nyuma yake. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Msikiti wa zamani wenye rangi ya kijani na nyeupe, ukiwa na miharabu ya kijani na paa la kipekee, huku barabara ya mawe ikionekana mbele na mtu akiendesha pikipiki.

Barabara yenye shughuli nyingi zikiwa na magari yakipita na watu wakitembea kando. Majengo marefu yaliyopakwa rangi nyeupe yanajitokeza pande zote mbili yakipambwa na mabango makubwa ya matangazo. Mnara mrefu mweupe wenye kuba, unatawala anga upande wa kulia ukiwa umezungukwa na miti.

Sehemu ya duka la bidhaa za elektroniki. Kushoto kuna safu ndefu ya televisheni za kisasa zenye screen bar zikiwa zimewekwa kwenye sehemu maalum. Baadhi zinaonyesha picha zenye rangi huku zingine zinaonekana zimezimwa. Sakafu ina vigae vya rangi nyepesi na ni safi. Mbele kidogo upande wa kulia kuna vifaa viwili vikubwa vinavyofanana na majokofu madogo au vifua vya barafu.